Kuna alama ambayo huonyesha kituo cha ofisi shuleni.

Huu ni chumba cha kuhifadhi vitabu. Vimepangwa kulingana na orodha ulio kwenye chumba hiki.

Mjengo huu una ghorofa tatu. Milango mitatu pia na hizo milango zimepakwa rangi nyekundu.

Kuonyesha picha za Mwenyezi. Siku, tarehe, mwezi na mwaka. Kuna swali pia kuhusu wa Kristo. Pa uliza vile Samweli alimjibu Mwenyezi.